Nyumba ya kuku imejengwa kwa kutumia makuti. Makuti pia yametumiwa kujenga vitu vya aina mbali kama vile uteo, mkeka na vinginevyo.

Bahari imefurika furifuri huku ufuo ukiwa umetulia, maji pia yakiwa yametulia. Kwa umbali utaona upeo wa bahari.

Kijana mmoja baro baro, amevaa miwani huku akishukisha kileo chake pole pole. Mwanamke na kofia huku akitabasamu.

Kinachoashiria hoteli minazi iliyo kando ya bahari, nyumba ya makuti, mazingira yaliyopambwa vizuri.

Magari yaonekana yako kwenye harakati za usafiri, gari leupe lililopakiwa kando na lingine kuonekana likichungulia na nyuma.